Matibabu kwa watoto wachanga huanza mama anapofunga mimba na matibabu haya huendelea hadi mtoto huyo atakapozaliwa na ahitimu umri wa miaka tisa. Hivi ni jambo la maana sana kwa mzazi kwenda kupokea matibabu kila mwezi anapofunga mimba.

Teknolojia katika sekta ya afya inaendelea kuboresha afya za wengi. Mfano mzuri ni hapa ambapo tuna kliniki ya mkononi. Madaktari wanajitolea na kuenda karibu na mgonjwa kumpa huduma pahali ambapo wataweza kufika kwa urahisi.

Katika sekta hii ya afya, teknolojia imesaidia pakubwa ili kufikia wagonjwa wengi. Njia mzuri ambayo madaktari wametumia ni hospitali mkono ambapo wanaenda na mashine za matibabu, wanakaribia wagonjwa wasio na uwezo wa kufika hospitalini. Hili limewezesha wengi kufaidika na kupona.

Afya ya kinywani ni ya maana sana. Kwa kuzuia magonjwa ya moyo ,magonjwa ya kisukari, changamoto za ujauzito na pia huzuia magonjwa ya mapafu .Kwa kuwa bakteria hupitia kwenye mdomo kuingia ndani ya mwili. Hii ni kumaanisha mdomo wako ni kama lango kuu.

Afya ni kitu cha muhimu sana katika maisha yetu na ni magonjwa mengi sana tunayoyapata kupitia kinywa, kwa hivyo ni vizuri sana au ni jambo la maana sana kupiga mswaki kila unapokula ili kuzuia magonjwa haya.

Afia ya kinywani ni muhimu sana ili kuzuia magonjwa sugu ambayo, huanzia kinywani na kuingia kwenye mwili. Ili kuzuia magonjwa haya sugu, ni vyema sana kupiga mswaki kila baada kupata chakula.

Afya njema ya mwili ni kitu cha maana sana na cha umuhimu kubwa. Ila ni juhudi zetu kuhakikisha kuwa tuna hio afya njema, hasaa, katika afya ya mdomo, lazima uweze meno yako kwa mara tatu kwa siku au ukipenda, baado ya kila chakula.

Baada ya mafuriko kutokea, mwitiko wa dharura hutokea haraka kuwapa waadhiriwa huduma ya kwanza, chakula na maji, uhamishaji na pia kuwapa utulivu kwa muda.

Baada ya mvua ya mafuriko wanaharakati wa muitiko wa dharura hufika kwa haraka na kuwapa waadhiriwa chakula na maji, malezi na pia utulivu kwa mda.

Baada ya mkasa ule wa moto kutokea, mwitiko wa dharura ulifanya hima na kufika mahali pale kwa haraka sana na kuwapa waathiriwa chakula na maji, malazi na kuwapa utulivu kwa muda.

Wanaharakati wa huduma za kwanza na usimamizi wa maafa. Hufika kwa haraka kunapotokea mkasa wa mafuriko au wa moto. Ili kuweza kupa wale watu huduma zile na chakula na maji. pia na kuwapa utulivu kwa moyo.

Kuyalinda mazingira ni jukumu letu. Ila, wakati mwingine tunapuuza tu. Mfano mzuri hapa, pande huu wa kulia ama ukipenda wa kushoto umekatwa miti na mto umenyauka. Upande ule mwingine wa kulia kuna miti na bado unaona kuna maji hakujanyauka. Hio ni kwa sababu mvua inaendelea kunyesha huko kwenye miti lakini huku ambako kumekatwa miti mvua haiezi nyesha kunaendelea kupata ukame.

Japo usafi wa mwili ni muhimu ni vyema pia kuzingatia umuhimu wa mazingira katika afya zetu . Kijana anayenawa mikono hapa anazuia kumwaga maji ardhini ili kuzuia mmomonyoko wa udongo.

Likiwa ni jukumu la kila mwananchi mzalendo kuyatunza mazingira, wananchi wengi hasa walio mashambani wamejukumika sana katika upanzi wa miti na mimea ambayo inazuia umomonyoko wa udongo na pia inavutia mvua. Pia mandhari yale yanaweza kuvutia sana.

Mandhari haya ni ya hospitalini hasa kwenye maabara ambapo utafiti zaidi hufanyiwa unapopeleka sampuli yako pale. Pia ukiangalia kuna mashine za kimatibabu na dawa zinazotumika katika kufanya utafiti huu.

Kupitia mashine za kisasa za kimatibabu, wagonjwa wengi huweza kupata huduma nafuu na kuweza kupona kwa haraka. Wanapopokea dawa za kisasa zilizoundwa na teknolojia ya hali ya juu ya kisasa.

Kupitia kwa serikali, sekta ya afya imeangaliwa sana na teknolojia yake imeboreshwa. Diposa, unapata siku hizi madawa yanayotumika ni ya hali ya juu na yasiyo na madhara katika miili ya binadamu sio kama awali.

Picha hii inatunga taswira ya afya njema kichwani ambapo inapunguza makali mwilini, inapunguza homa na bado ni rahisi kumeza si kama dawa za awalia. Dawa hii pia ina milligram 500 kama ilivo andikwa na ni dawa nzuri sana.

Madaktari wa watoto wameweza kuelimishwa kwa wingi na pia tiba zikaweza kuundwa kwa wingi ili kuzuia magonjwa sugu yanayomaliza watoto hawa kwa kuwa ndio kesho ya nchi yetu na tunafaa kujivunia hilo.

Udaktari wa watoto ni kitu bora sana kwa kuwa nchi si nchi bila watoto, hivyo tiba za watoto zimeendelea kugunduliwa kila kunapokucha na hili linasaidia sana katika afya za watoto hawa.

Afya ya mwili ni kitu cha maana sana. Ila dawa tunazotumia bado zinachangia katika afya hio. Awali wakitumia dawa kama inayoonekana hapa, hawakuwa na ukweli kuwa dawa hio itafanya kazi, na bado haikuwa na kiwango ambacho unafaa kutumia. Kwa hivo ilikuwa na changamoto katika miili ya watu wengine.